Huyu ni mtu ambaye anaonekana kuwa mkulima shupavu wa ndizi kwani tunaona ndizi amezivuna mingi. Hapo nyuma pia tunaona migomba ya ndizi ambayo hayajaeka.